Juu ya meza hii, kuna padi za hedhi tano. Mtu aliyezishikilia anaonekana kuwa mwanamke. Padi hizi husaidia wasichana kuzingatia usafi wanapopitia hedhi zao.

Katika mkono mmoja, mtu huyu ameshikilia chupa ambayo ni ya dawa, mkononi mwingine anaonekana kuwa na vidonge viwili vya dawa kutoka kwenye chupa hii. Inaonekana kuwa haina jina.

Watu hawa waliosimama wameshikilia mabango mikononi mwao. Baadhi yao wamevalia barakoa. Kuna askari walio miongoni mwao. Mbele yao, kuna gunia ambazo ziko hapo na zina maandishi.

Ndani ya hema hii kuna mwanamke aliyekaa chini na amevalia barakoa. Muuguzi huyu wa afya anaonekana kumdunga sindano kwenye mkono wake. Amevalia miwani. Kando yao kuna watu wawili waliokaa.

Mtu huyu amevalia mavazi ya kujikinga na glavu. Usoni amevalia maski . Anaonekana kupulizia dawa katika jikoni hii. Mgongoni amebeba chombo cha kuwekea dawa hii.

Katika chumba hiki cha hospitalini kuna tochi iliopachikwa ukutani na pango ambalo imewekwa pale pia. Kando yake kuna dawati ambalo lina faili juu yake mwanamme huyu amekaa chini na wauguzi hawa wamesimama kando yake.

Katika kitengo hiki cha utunzaji mkubwa wa watoto wachanga, mwanamke huyu anaonekana kumshughulikia mtoto huyu. Juu ya kitu hiyo, kuna faili ambayo ni rangi ya pink , kando yake kuna besheni ambayo ni rangi nyekundu.

Katika chumba hiki cha upasuaji hospitalini watu hawa wawili wanaonekana kuwa madaktari wa upasuaji. Wamevalia barakoa na mavazi ya kujikinga na glavu pia ili kuzingatia usafi wanapofanya upasuaji.

Ndani ya hema hii kuna wauguzi wa afya. Mama huyu amekaa kwenye kiti na amemshikilia mtoto mmoja mkononi, huku mtoto mwingine amesimama. Anaonekana kupewa vidonge vya dawa na muuguzi huyu wa afya.

Katika kituo hiki cha afya, wamama hawa wawili wamekaa chini na wamewashikilia watoto wao mikononi. Muuguzi huyu wa afya amevalia glavu na barakoa, anaonekana kumdunga mtoto huyu chanjo.

Katika chumba hiki cha hospitali, kuna mashine ambayo iko juu ya meza, daktari huyu wa meno amevalia glavu na ameshikilia kifaa mkononi mwake. Mgonjwa huyu wa meno amekaa chini na amefungua mdomo ili daktari aweze kuchunguza jino.

Katika chumba hiki cha hospitali, watu hawa wawili ni madaktari wa meno. Aliyelala kitandani ni mgonjwa wa meno. Daktari mmoja anaonekana kuchunguza jina la mtu huyu. Wamevalia barakoa na glavu ili kuzingatia usafi.

Uwanja huu unaonekana kuwa wa mchele, mtu huyu amevalia viatu vya mvua anatembea ndani ya maji haya, mkononi ameshikilia chombo na amevalia vesti ambayo ni ya rangi ya manjano.

Ajali inaonekana kuwa ilitokea kati ya lori hizi mbili. Moja yao inaonekana kuwa imeharibika kabisa. Wananchi hawa wamekusanyika kuangalia kisa kilichotokea, na kuwasaidia wale ambao wameumia.

Kwenye sakafu hii kuna sindano, chupa tatu za dawa na barakoa. Chupa moja inaonekana kuwa imeandikwa kwamba ni chanjo, chupa nyingine haina maandishi yoyote na chupa nyingine pia haijaandikwa chochote.

Ndani ya hema hii ni wanawake wawili waliokaa chini mmoja wao amembeba mtoto mkononi, mwingine amevalia barakoa na anaonekana kuwa muuguzi wa afya ameshikilia kalamu mkononi na kuna karatasi mezani.

Muuguzi huyu wa afya, amevalia barakoa na koti ya maabara, mikononi, ameshikilia sindano na chupa ya dawa, anatumia sindano hii kuvuta dawa hiyo, ambayo ni chanjo. Kuna foleni ya watu nyuma yake.

Katika kituo hiki cha afya, mama huyu anamwangalia mtoto wake aliyelala kitandani. Muuguzi huyu anaonekana kumpa mtoto vidonge vya dawa. Ukutani kuna bango ambalo limewekwa.

Ndani ya jengo hili, kuna watu wanaotembea. Muuguzi huyu wa afya amevalia barakoa na glavu. Anaonekana kuchunguza jino la mwanamke huyu aliyeketi chini. Nyuma yao kuna mtu aliyebea mkoba.

Ndani ya darasa hili kuna bango ambalo limewekwa kwenye ukuta. Mwanaume huyu anaonekana kuwaongelesha wanafunzi hawa ambao wameshikilia mabango mikononi mwao na wanazisoma. Nyuma yao kuna ubao.

Juu ja meza hii, kuna chupa nyingi ambazo ni za dawa. Chupa mbili hapo zinaonyesha kuwa ni chanjo za measles, mumps , na rubela. Kuna sindano mbili ambazo zinatumika kupeana dawa hii. Sindano moja imeekewa tagi.

Watu hawa watano wanaonekana kushirikiana katika kusafisha maeneo haya. Wanachukua taka kwenye pipa hii. Wanaonekana kuwa wamevalia barakoa. Kuna uzio ambao ni wa seng'enge nyuma yao ambao umeshikiliwa na miti.

Eneo hili linaonekana kuwa limeathiriwa na mafuriko. Watu hawa wawili wanatumia ndoo na besheni kumwaga maji haya nje ya geti. Mmoja wao amevalia barakoa. Upande huu mwingine kuna jengo la ghorofa.

Eneo hili linaonekana kuwa limeathirika na mafuriko. Nyumba hii ya nyasi na vijiti, inaonekana kushikiliwa na watu hawa ili isibebwa na maji hii. Watoto wamesimama ndani ya maji haya. Kuna ndoo iliyo pale.

Mwanamke huyu anaonekana kuwa amejifungua mtoto mchanga na amemshikilia mkononi. Amekaa kwenye kitanda. Kuna neti ambayo iko juu yake na kando yake kuna drawer ya kuweka vitu.

Katika uwanja huu, ni wanawake ambao wamekaa kwa kiti. Mmoja wao amelala chini na anaonekana kuwa mjamzito. Mwanamke huyu ambaye ni muuguzi wa afya au mkunga, anaguza tumbo lake.

Mtu huyu amevalia mavazi ya kujikinga. Mgongoni amebeba chombo cha kuekea dawa. Anaonekana kupuliza dawa hii kwenye mimea haya. Kando yake kuna msitu uliomea.

Ndani ya chumba hii ya watoto wachanga hospitalini, muuguzi huyu wa afya anaonekana kumfunika mtoto huyu. Kuna mashine nyingi ndani ya chumba hiki. Amevalia nguo za nesi na ana kifaa cha daktari kwenye shingo.

Wanawake hawa wamebeba mitungi ya maji juu ya vichwa vyao. Wamefungia leso na shingoni wamevalia shanga ambazo ni za kimaasai. Nyuma yao kuna msitu uliomea.

Katika kituo hiki cha kuchota maji, mwanamke huyu amechuchumaa. Kuna mtungi ambao umewekwa ndani ya besheni mbili na inachota maji kutoka kwenye tapu hii. Kuna kufuli ambayo imening'inia pale kwenye mfereji.

Daktari huyu wa macho amevalia koti ya maabara. Mgonjwa huyu wa macho, amewekelea kidevu chake kwenye mashine hii. Daktari huyu anaangalia kutoka upande huu mwingne kuangalia macho ya mgonjwa huyu.

Katika chumba hiki cha hospitali, mwanamke huyu aliyekaa kwenye kitanda amemshikilia mtoto mchanga. Juu yake kuna neti iliyoning'inia na kando yake kuna chombo cha kuwekea vitu.

Eneo hili, linaonekana kuwa limeathirika na mafuriko. Tukutuku hizi mbili zinaonekana kwenda njia moja na pikipiki hiyo moja inaonekana kuwa imembeba abiria na ina mwavuli.

Eneo hili linaonekana kuwa limekauka, kwa kuwa na upungufu wa maji. Nyumba hii iliyotengenezwa na nyasi na vijiti inaonekana kuwa haina mtu. Kando yake, kuna mtungi wa maji na leso ambayo imesimama kwenye miti.

Watu hawa watano, wamevalia mavazi ya kujikinga na glavu za rangi ya nyekundu. Mgongoni, mmoja wao amebeba chombo cha kubebea dawa hii na anaonekana akinyunyizia dawa hii kwenye sakafu.

Ndani ya ofisi hii, kuna chati nyingi zilizobandikwa kwenye ukuta. Kuna chati ambazo ni rangi ya manjano. Wanawake hawa wawili wanaonekana kuzungumza. Juu ya meza kuna boksi ambayo ina dawa.

Kituo hiki cha kunawa mikono kimewekwa mbele ya jengo hili. Linaonekana kuwa na sabuni ya kuosha mikono kando yake. Maji yanayotoka hapa yanaingia ndani ya ndoo hii nyeupe ambayo inaweka maji machafu.

Daktari huyu wa meno amevalia wavu ya nywele, barakoa na glavu ili kuzingatia usafi. Machoni amevalia mashine ambayo inamsaidia kuona ndani ya meno ya mgonjwa huyu amevalishwa miwani ili asiumizwe macho.

Watu hawa wawili wamevalia nguo za kujizuia. Mmoja wao amebeba chombo cha kueka dawa mgongoni. Anaonekana kunyunyuzia dawa hii sakafuni. Amevalia barakoa na glavu pia.

Ndani ya chumba hiki cha hospitali, muuguzi huyu wa afya amevalia saa mkononi mwake. Anaonekana kumsaidia mgonjwa huyu kufanya mazoezi ya mkono. Mkononi mgonjwa huyu amepachikwa vitu.

Eneo hili linaonekana kuwa limekauka na upungufu wa maji. Wanaume hawa wawili waliofunga leso wanatembea kuenda upande huo mwingine ambao una mti. Chini kuna mzoga aliyekufa.

Madaktari hawa wa upasuaji wamevalia wavu za nywele, barakoa na nguo za kujikinga, ili kuzingatia usafi katika chumba hiki. Wanaonekana kumpasua mtu aliyelala kitandani.

Kuna watu ambao wamepanga foleni, mzee aliyekaa chini anaonekana kudungwa sindano na muuguzi wa afya, amewekewa pamba ili kuzuia damu kutoka kwenye eneo alilodungwa.

Katika kibanda hiki, kuna chupa nyingi za plastiki zilizopangwa. Juu kuna vikapu ambavyo vimening'inia na chupa ambazo zinaonekana kuwa na dawa. Hizi zinaonekana kuwa dawa za kienyeji.

Watu hawa wawili waliovalia mavazi ambazo zinafanana, wanaonekana kusanya takataka hii katika pahali moja. Kwenye barabara kuna pikipiki inayoendeshwa. Kuna majengo yaliyo pale pia.

Chumba hiki inaonekana kuwa wodi ya wagonjwa, mmoja wao amelala kitandani kuangalia upande wake. Mwingine amekalia kitanda na ameshikilia kichwa yake, chini kuna besheni.

Mtu huyu amevalia mavazi ya kujikinga. Mkononi ameshikilia mashine ya ukungu. Anatumia mashine hii kupulizia dawa hiyo ambayo inakaa kama moshi katika eneo hili.

Kwenye kibanda hiki cha habari mwanamke huyu anaonekana kuwa ametabasamu, nyuma yake kuna bango ambayo imeandikwa Fine Touch Dental Care . Juu ya meza hii kuna vitu ambavyo vinaonekana.

Mwanaume huyu, anatumia magongo kutembea. Amevalia shati la kitenge na anaonekana kuwa mwenye furaha, nyuma yake ni choo, ambazo zimejengwa, kuna msitu ambao upo karibu.

Kwenye sakafu hii ni chupa ya dawa na sindano, chupa hii inaonekana kuwa ya chanjo. Sindano hii inatumika kuvuta chanjo kwenye chupa hii ili kumdunga mtu.

Ndani ya chumba hiki, wauguzi wa afya wamejaa na wamevalia makoti ya maabara. Mmoja wao anaonekana kuzungumza na mgonjwa huyu. Juu ya meza kuna makaratasi mengi, mkononi ameshikilia kalamu.

Ndani ya hema hii watu wengi wamekaa chini. Muuguzi huyu wa afya anamshughulikia mwanamke huyu. Amevalia koti la maabara na barakoa ili kuzingatia usafi katika mazingira haya.

Mwanamume huyu anapanga dawa zenye ziko kwa kabati, kando yake kwenye ukuta kuna chati ambayo ina michoro na maandishi, anaonekana kuwa amevalia shati nyeupe na shati lingine ndani ya hiyo shati.

Chupa hii ina maandishi mengi, inaonekana kua ya dawa ya Vitamin D. Kando yake, kuna matembe yaliyowekwa chini. Maandishi haya inaashiria jinsi dawa hii inafaa kutumika.

Ndani ya chumba hiki cha hospitali kuna vitanda viwili na mashine. Daktari huyu amevalia koti ya maabara na anaonekana kushikilia kitu hicho. Ana tagi yake kwenye shati.

Katika kituo hiki cha kunawa mikono, watoto hawa wawili wanaonekana kuosha mikono yao. Chombo kinachotumika kuweka maji ni rangi nyekundu, nyuma yao kuna jengo ambalo linaonekana kuwa madarasa.

Mvua inaonekana kuwa ilinyesha kwa wingi katika eneo hili. Wote wanaonekana kutembea kando magari haya yakipita kwenye barabara, mtu mmoja anasukuma mkokoteni kwa mkono wake na pikipiki ambayo iko mbele yake.

Muuguzi huyu wa afya amevalia koti ya maabara na glavu anaposhughulikia dawa hizi. Mezani kuna sampuli za dawa ambazo ni rangi ya machungwa. Anaonekana kuyaweka ndani ya chombo vingine.

Mwanamke huyu mmoja amebeba mtoto wake mkononi. Huyu mwingine anaonekana kuwa muuguzi wa afya. Amemdunga mtoto huyu sindano na anamwekea pamba ili damu isitoke.

Katika chumba hiki cha hospitali, mama huyu anaonekana kuwa amejifungua mapacha. Wauguzi hawa wawili wa afya wanawaweka watoto hawa kwenye kitanda, wamefunikwa ili wasiskie baridi.

Mtu huyu amevalia mavazi ya kujikinga na miwani pia, mgongoni amebeba chombo cha kubebea dawa, anaonekana kunyunyuzia dawa kwenye mimea hii ili ya kuua wadudu.

Ndani ya ofisi hii ya hospitali, juu ya meza, kuna vitu vilivyowekwa pale, muuguzi huyu wa afya, anaonekana kumdunga sindano mtoto huyu mchanga, ambaye ameshikiliwa na mama yake mkononi.

Muuguzi huyu wa afya amevalia miwani anaonekana kumpa mtoto huyu vidonge vya dawa, mama huyu amevalia kofia ya rangi nyekundu na amemshikilia mtoto wake mkononi.

Mwanaume huyu amevalia kofia anaonekana kusimama kwa usaidizi wa bakora. Kwenye miti hii kuna bango ambalo limeanikwa. Mwanaume huyu anasoma bango hili, imeandikwa kwa maandishi ya rangi nyekundu.

Katika chumba hiki cha hospitali, mwanamke huyu anaonekana kuwa amejifungua mtoto. Amembeba mkononi mwake. Juu yake kuna neti ambayo inaning'inia. Kando yake kuna kifaa cha kuwekea vitu.

Eneo hili linaonekana kuwa limekauka. Kwenye kiti, mama huyu amekaa na kumshikilia mtoto wake. Amevalia shanga za kimaasai. Daktari huyu wa afya, anaonekana kuweka dawa kwenye sindano. Amevalia barakoa.

Katika chumba hiki mwanamke mmoja amelala chini kwenye mkeka na anaonekana kuwa mjamzito. Yule ambaye amemshikilia tumbo anaonekana kuwa mkunga ambaye anahisi jinsi mtoto anaendelea.

Kwenye sakafu hii kuna chupa nyingi ndogo ambazo ni za dawa. Kuna barakoa na sindano pia. Dawa hizi zinaonekana kuwa chanjo ya yellow fever . Sindano hii itatumika kupeana dawa hii.

Ndani ya hema hii kuna wanawake watatu. Juu ya meza kuna friji ya dawa. Mwanamke mmoja amekaa chini, mwingine ambaye ni muuguzi wa afya anamdunga sindano kwenye mkono wake. Wote wamevalia barakoa.

Huyu ni mama na mtoto wake na daktari aliyevalia koti la maabara, anaonekana kumpa mtoto huyu dawa kwenye mdomo wake. Mamake amemshikilia mkononi, ili aweze kupatiwa dawa hii.

Katika kituo hiki, kuna bango ambalo limesimamishwa na linaonyesha watu. Muuguzi huyu wa afya anamdunga mama huyu chanjo. Kila mtu amevalia barakoa ili kuzingatia usafi.

Eneo hili linaonekana ya mazingira duni. Wanawake hawa wawili wanatembea. Mmoja wao ameshikilia kipaza sauti na amevalia barakoa. Mwingine amebeba leso mkononi mwake.

Kwenye sakafu hili ni chupa nne za dawa. Chupa moja ni rangi nyeupe, lingine linaonekana kuwa la chanjo la yellow fever . Lingine, linaonekana kuwa na vidonge vya dawa ndani. Kuna sindano lililo pale na glavu.

Katika kituo hiki cha maji, mwanamke huyu anaonekana kuchota maji kwenye mtungi wake mmoja. Ameushikilia mtungi mwingine mkononi. Mwanaume aliyesimama nyuma yake amevalia barakoa. Anangojea wakati wake wa kuchota maji.

Muuguzi huyu wa afya amevalia glavu. Ndani ya ofisi yake kuna kompyuta na kibodi juu ya meza. Anaonekana kunakili kwenye makaratasi yaliyo mbele yake na vitu vingine vilivyotapakaa.

Bango hili linaashiria kuwa dawa za kienyeji, zinaweza patikana katika kliniki hii. Inaashiria kwamba pata tiba asili kwa asilimia mia moja, ndani na nje ya Tanzania. Ina nambari ya kuwasiliano zaidi.

Wanaume hawa wawili wamesimama mbele ya choo ya wanafunzi. Kando ya choo hii kuna kituo cha kuosha mikono ambayo ina mifereji minne, imepakwa rangi ya samawati na ina maandishi ya rangi nyekundu.

Muuguzi huyu wa afya amevalia koti ya maabara, kwenye shingo lake amevalia miwani, ameshikilia sindano mkononi, anaonekana kumdunga mtoto huyu aliyekaa chini kando yake.

Katika kituo hiki cha kunawa mikono, kuna sabuni ambazo zimewekwa hapo. Wanafunzi hawa watatu wananawa mikono. Wamevalia nguo ambazo zinafanana na barakoa. Mmoja wao amebeba mkoba.

Ndani ya darasa hili kuna ubao ambao una maandishi. Mwanamke huyu anaonekana kuwa mwalimu, kuna viti viwili kando yake, mwanafunzi mmoja amesimama na anawaongelesha wanafunzi wengine.

Mwanamme huyu ni muuguzi wa afya. Kando yake kuna friji ya dawa. Mwanamke aliyekaa chini anaonekana kudungwa dawa na daktari huyu wa afya, aliyevalia barakoa ili kuzingatia usafi.

Katika kituo hiki, wanawake wanaonekana kuwa wamekaa chini. Mmoja wao amemshikilia mtoto wake. Muuguzi huyu wa afya ameshikilia sindano mkononi, anataka kumdunga mtoto huyu.

Watu hawa wawili wamevalia mavazi ya kujikinga, mmoja wao amebeba chombo ambacho kina dawa na anaonekana kuinyunyuzia kwenye meza hiyo. Mwingine anapanguza sakafu na kitambaa.

Mwanamke huyu na mwanamme huyu, wanaonekana kumsaidia msichana huyu mdogo kujifunza kutembea. Chini kuna mpira uliowekwa na kuna soketi ya stima kando yao. Kuna carpet ambayo ni rangi ya samawati.

Chupa hizi za dawa zimesimamishwa juu ya meza. Ni chupa sita ambazo zinaonekana kutoka katika kliniki ya Zephania. Chini yao kuna mitungi mbili ya rangi nyekundu ambayo imewekwa kwenye boxi .

Daktari huyu wa meno, amevalia barakoa na glavu ili kuzingatia usafi. Mgonjwa huyu amelala kwenye kitanda. Daktari huyu anamchunguza mdomo wake. Kuna vitanda zilizo kando na mashine ya kutumia.

Mwanamke huyu anaonekana kuwa amejifungua mtoto mchanga. Amembeba mkononi. Kando yake kuna neti iliyoning'inia. Anaonekana kumwangalia mtu aliye mbele yake.

Katika kituo hiki cha kunawa mikono, mwanamke huyu na mtoto huyu wamevalia barakoa, anaonekana kumwekea sabuni ya kuosha mikono, nyuma yao, kuna tanki ya maji ya rangi ya samawati na lingine kubwa la rangi nyeusi.

Katika eneo hili, kuna ajali ambayo imetokea. Gari moja imeanguka chini na imewaka moto. Watu hawa wamekusanyika ili kuangalia kilichotokea. Kuna moshi inayotoka hapo.

Katika kikundi hiki cha watu, watatu wao wamekaa chini, wawili wamevalia kofia nusu za rangi ya manjano. Muuguzi huyu wa afya anampa mtoto huyu vidonge vya dawa. Kuna askari aliyesimama kando yake.

Katika eneo hili, kuna majengo mengi ya ghorofa. Moja yao inaonekana kuwa limeporomoka. Kuna mabaki ya jengo hili, mwanafunzi huyu amesimama juu ya mbao na ameinua mkono mmoja juu.

Kikundi hiki linaonekana kuwa la wauguzi. Mwanamke huyu mmoja anaonekana kuwaongelesha wengine na anaonekana kuwa mwenye furaha. Kwenye sakafu kuna mikoba ambayo ni rangi nyekundu na yanatumika na watu hawa.

Eneo hili inaonekana kuwa limeadhiriwa na mafuriko. Gari hii inaendeshwa ndani ya maji haya. Mbele yake kuna trela. Miti ambayo iko hapa inaonekana kuwa imefunikwa na maji.

Katika jumba hiki, mgonjwa wa meno amelala kwenye kitanda. Daktari huyu anatumia kifaa ambacho kinatoa mwangaza wa rangi ya samawati kuangalia ndani ya mdomo wa mgonjwa huyu ili kujua shida iko wapi.

Ndani ya ofisi hii, ni wanawake wawili. Mmoja wao anaonekana kuwa muuguzi wa afya ambaye ni daktari wa meno. Anamwonyesha mwanamke huyu mwingine kifaa ambacho kinafanana na meno. Ukutani kuna bango.

Daktari huyu wa meno amevalia koti la maabara na glavu na barakoa pia. Mwanamke huyu ni mgonjwa wa meno. Amekaa chini ili daktari amng'oe meno. Amevalia barakoa kwenye shingo yake.

Ndani ya chumba hii kuna meza iliyo pale na watu waliosimama nyuma yake . Mama moja amesimama mbele ya meza hiyo huku kwingine muuguzi wa afya anaonekana kumpa mtoto huyu vidonge vya dawa.

Eneo hili linaonekana kuwa limeathirika na mafuriko. Wanaume hawa wanne wanatembea ndani ya maji hii. Wawili wao wanatembea wakienda upande mwingine na mmoja wao amevalia jaketi ya kuakisia.

Ndani ya nyumba hii, kuna runinga juu ya meza na chati kwenye ukuta. Mwanamke huyu ni muuguzi wa afya na amevalia barakoa. Ananakili kwenye kitabu yake. Mtoto huyu amesimama karibu naye.

Katika umati huu wa watu, kuna wauguzi wa afya ambao wamevalia barakoa. Kuna askari miongoni mwa watu hawa. Wanaonekana kuzungumza kwa pamoja. Nyuma yao kuna jengo la ghorofa.

Katika uwanja huu, nzige wa jangwani wanaonekana kupeperuka. Wanaume hawa wawili wanatoroka. Mmoja wao anaonekana kuwa ameangalia nyuma. Kuna msitu ulio nyuma yao.

Katika kituo hiki cha afya kwenye meza kuna watu wawili walio simama mwanamke huyu amembeba mtoto wake mkononi na muuguzi huo wa afya anaonekana kumpaa vidonge vya dawa.

Katika chumba hiki cha hospitali, mwanamke huyu amemshikilia mtoto wake mkononi. Muuguzi huyu wa afya anaonekana kumshughulikia mtoto huyu na kumpa vidonge vya dawa ambayo yatamsaidia.

Katika kituo hiki cha afya, muuguzi huyu wa afya amevalia glavu. Anaonekana kumhudumia mgonjwa huyu wa masikio kwa kuosha sikio lake kutumia kifaa fulani. Nyuma yake kuna wauguzi wengine.

Wauguzi hawa wawili wa afya wanaonekana kuwa wamevalia wavu za nywele, glavu na barakoa ili kuzingatia usafi katika mazingira haya. Mmoja wao anamshughulikia mtoto aliyelala.

Mwanamke huyu amevalia gauni na wavu ya nywele. Kwenye kidevu chake amewekelea barakoa. Anaonekana kumshikilia mtoto huyu mchanga aliyefunikwa na blanketi. Mkononi ana shanga ya nchi ya Kenya.

Kwenye kituo hiki cha afya kuna chati kwenye ukuta. Mama huyu aliyevalia barakoa amembeba mtoto wake ,muuguzi wa afya anaonekana kuweka pamba Kwenye mkono wa mtoto huyu.

Katika kituo hili wauguzi wa afya wanaonekana kuwa wamejaa na raia. Mwanaume huyu anaonekana kushikilia kifaa mkononi mwake. Juu ya meza kuna friji ya dawa ambayo ni rangi ya zambarau.

Wanawake hawa wawili wamekaa kwenye viti ndani ya chumba hiki. Mmoja wao anafanya kazi kwenye cherehani, anashona mabarakoa. Wote wawili wamevalia makoti ya maabara na wamevalia barakoa.

Ndani ya chumba hiki cha hospitali . Wanawake hao wawili ni madaktari wa meno, wamevalia barakoa ili kuzingatia usafi. Mgonjwa huyu amelala kwenye kitanda na amepanua mdomo ili daktari waangalie ndani.

Katika chumba hiki cha hospitali, mwanamke huyu ni mgonjwa ambaye hana fahamu ya mazingira yake. Wauguzi hawa wa afya wanamuunganisha na mashine hii. Wamevalia barakoa na glavu.

Eneo hili, lina tanki tatu za maji. Mwanaume huyu, aliyevalia shati ya samawati, anaonekana kuwa mwenye furaha. Na ameinaa mkono mmoja juu, kando yake, kuna bango iliyo na maandishi.

Katika shamba hili, mtu huyu, mgongoni amebeba chombo cha kuweka dawa. Anaonekana kunyunyizia dawa hii kwenye shamba ili kuua wadudu. Hajavalia mavazi ya kujikinga.

Mlingoti huu unaonekana kuwa na mabango mengi moja yao inaashiria kuwa kwamba daktari chikonko anaweza kumvuta mpenzi na ina nambari inaweza kupigwa. Mtu huyu amesimama akisoma bango hili.

Ndani ya nyumba hii, muuguzi huyu wa afya amekaa na mama huyu. Anaonekana kumwonyesha kitabu yake juu ya meza kuna runinga. Kando yake chini kuna kikapu na kwenye ukuta ameanika nguo.

Muuguzi huyu wa afya ni daktari wa meno. Amevalia gauni, barakoa na glavu anapochunguza mdomo wa mgonjwa huyu, aliyekaa kwenye kiti. Kuna dirisha ambayo inaingiza mwangaza katika chumba hiki.

Mwanamke huyu ameshikilia chupa ya dawa mkononi. Katika mkono mwingine amewekelea tembe ambayo ni rangi ya machungwa. Chupa hii inaashiria kwamba dawa hii ni ya kupunguza uchungu mwilini.

Mtu huyu ameshikilia chupa za dawa ya chanjo na sindano. Amevalia pete mkononi mwake. Anatumia sindano hili kuvuta dawa kutoka katika chupa hizi zilizo na chanjo ili aweze kumdunga mtu.

Katika kituo hiki cha kunawa mikono, kuna kibanda lililo nyuma na watu wanne ambao wamesimama. Mtu mmoja anaonekana kuosha mikono yake. Wote wamevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani.

Mtu huyu amewekelea mkono wake juu ya karatasi. Ameshikilia chupa ya dawa na sindano. Dawa hii inaonekana kuwa aina ya chanjo na sindano hii itatumika kuvuta dawa hiyo.

Kwenye barabara hii kuna gari ambayo imeegeshwa, watu hawa wamevalia mavazi ya kujikinga. Wawili wao wamevalia vyombo ambavyo ni vya kubeba dawa mgongoni na kuna wale ambao wamekaa juu ya gari.

Katika chumba hiki cha hospitali, kuna kalenda kwenye ukuta. Muuguzi huyu wa afya anaonekana kumbeba mtoto huyu mchanga na kumueka kwenye kitanda. Kando yake kuna debe la kutupa uchafu.

Eneo hili linaonekana kuwa limeathirika na mafuriko. Kuna jengo ambalo liko kando na limezungukwa na uzio wa maua. Kuna magari yanayopita ndani ya maji haya na tuktuk pia.

Katika mazingira ya shule hii, kuna tenki la maji ambalo lina maandishi. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa wamepanga foleni ili wanawe mkono. Mwalimu wao amesimama kando.

Kwenye meza hii, ni chupa ya dawa, sindano na sanduku la kuweka dawa. Inaonekana kuwa ni chanjo. Sindano hii itatumika kuvuta dawa kutoka kwenye chupa hii ili kumdunga mtu.

Mwanamume huyu amevalia barakoa. Muuguzi huyu wa afya amevalia mavazi ya kujikinga na barakoa na glavu ili kuzingatia usafi. Anaonekana kuwa anamdunga mwanamume huyu chanjo. Mbele yao kuna chupa ya maji.

Juu ya meza hii, kuna viraka vya rangi nyeupe, chupa ya dawa na sindano. Chupa hii ya dawa inaonekana kuwa na chanjo. Sindano hii inatumika kuvuta dawa kutoka kwenye chupa hili.

Chupa hizi nne, ni za dawa, mbele yao kuna vifuniko ambavyo vimeekwa na vina matembe vya aina mingi mingi. Kuna matembe ambayo ni rangi nyeupe na mengine ambayo ni vya rangi nyekundu.

Madaktari hawa wawili wa afya wamevalia mavazi ya kujikinga kutoka kichwani hadi chini, wamevalia barakoa pia ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Mmoja wao anachora na kalamu kwenye uso wa mgonjwa huyu.

Kwenye sakafu hii, kuna aina tofauti za dawa. Matembe yanaonekana kuwa yamewekwa chini na mengine yametapakaa. Kuna matembe ya rangi ya kijani, mengine ya rangi nyekundu na rangi ya samawati.

Huyu ni daktari wa macho. Mezani kuna mashine ya kupima macho. Mgonjwa huyu amewekelea kidevu chake kwenye mashini hii na daktari huyu anaitumia kumwangalia macho yake.

Mwanamme huu aliyekaa chini amevalia barakoa, anaonekana kudungwa sindano na muuguzi huyu wa afya, ambayo inaonekana kuwa dawa ya chanjo. Amevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani.

Kuna watu wengi katika eneo hili. Muuguzi huyu wa afya, anaonekana kutumia kifaa kuangalia ndani ya sikio la mwanamke huyu aliyekaa chini. Muuguzi huyu amevalia barakoa na miwani.

Kwenye sakafu hii ni chupa ya dawa ambayo inaashiria kuwa ni dawa ya aina ya vitamin D. Vidonge vya dawa hii vinaonekana kuwa vimemwagika kwenye sakafu na ni vya rangi ya kijani.

Daktari huyu wa meno, anamdunga mgonjwa huyu sindano kwenye ufizi wake. Msaidizi wa daktari huyu, amesimama kando ya mgonjwa huyu. Amevalia barakoa ili kuzingatia usafi.

Kikundi hiki kinaonekana kuwa cha wauguzi wa afya, mkononi kila mtu ameshikilia kiti ambayo kinaweza jikunja. Wote wamevalia Kofia za rangi ya samawati na glavu, vilevile wamevalia nguo za kufanana.

Shamba hili lina mimea imegawanywa katika sehemu mbalimbali kutumia kamba hizo mbili. Mtu huyu aliyevalia mavazi ya kujikinga mgongoni amebeba kifaa cha kubebea dawa anaonekana kunyunyuzia dawa kwenye mimea hii.

Katika eneo hili, kuna majengo mengi ya ghorofa. Moja yao inaonekana kuwa imeporomoka. Watu hawa, wamekuja kuangalia kisa hiki kilichotokea. Kuna watu ambao wamekuja kusaidia, wamevalia nguo zinazofanana na kofia ya chuma.

Hewani kuna kundi la nzige za jangwani. Mwanamume huyu anaonekana kukimbia kama ameinua mikono yake juu, kuna nyasi inayomea katika uwanja huu na msitu pia ambao umemea kando.